Wakulima wakiwa wamejikusanya pamoja katika eneo la shamba kwa kukagua magunia waliovuna ya viazi, ili kusubiri kwa ajili ya kusafirishwa kutoka shambani kwenda sokoni kwa ajili ya mauzo.

Kundi la wakulima wakiwa wakifanya kazi shambani kwa pamoja kwa kushirikiana, kwa kuvuna vitunguu na kuviweka katika viroba kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni, hivyo ni muhimu sana kufanya kazi kwa kushirikiana ili kurahisisha kazi hiyo kuwa rahisi na kwa haraka.

Mashine ya kisasa ikiwa katika shughuli za uandaaji wa shamba katika hatua za mwanzo kabla ya upandaji. Mashine hiyo husukumwa na gari kubwa aina ya trekta ambalo hususani hutumika katika mashamba. Wakulima hutumia mashine hizo kwa ajili ya kurahisisha shughuli zao za kilimo katika upande wa kutumia teknolojia.

Mfugaji wa kike akiwa katika mazingira ya banda ambalo hutumika kwa ajili ya kuhifadhia ndege aina ya bata, huku akiwa anawahudumia chakula na maji kwa kuwawekea katika vyombo maalumu.

Eneo kubwa la shamba likiwa limepandwa mahindi katika mpangilio wa kisasa kwa mistari, mazao hayo yakiwa katika hatua za mwanzo wa ukuaji hivyo wakulima wanashauriwa kufanya mbinu zote za kisasa ili kuboresha kilimo chao.